Mkusanyiko wa vitu na mapambo. Kuna pete, vikuku na cheni ndogo za mifuko zilizopangwa vizuri ukutani. Baadhi ya cheni hizo zina umbo la mifuko midogo ya mikono yenye rangi mbalimbali kama nyekundu, buluu na nyeusi. Pia kuna cheni zingine zenye rasta na pamba zilizoning'inia.

Duka la nguo la mitumba lenye wateja wengi. Nguo zimepangwa kwenye hall ndefu. Watu wengi wanavaa barakoa. Mabango yanaonyesha bei ya kila nguo.

Duka kubwa la mitindo. Kuna sanamu ya kuonyesha nguo iliyovaa kofia pana na miwani. Inaonyesha nguo nyeupe na mikufu. Mikoba na rangi tofauti zimepangwa vizuri. Bidha nyingine za mapambo zipo pia. Rafu zimejaa vitu.

Ndani ya duka kubwa la nguo, rafu nyingi zimejaa mashati na suruali. Yamepangwa juu ya rafu, baadhi zimetundikwa wazi. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana. Duka linaonekana nadhifu, ukuta wa juu una muundo mwekundu.

Onyesho la bidhaa za kifahari katika duka la Accessories . Mwanasesere amevalia skafu yenye michirizi ya chui na kofia maridadi. Chini yake kuna mikoba, vito na glatchback zenye muundo wa kipekee.

Duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali. Kuna nguo zilizokunjwa mezani na rafu. Viatu vimepangwa kwenye masanduku na kofia zimeonyeshwa upande. Taa zinang'aa kutoka dari zikiangazia nafasi kubwa.

Ndani ya duka kubwa la nguo lenye raki nyingi zilizojaa nguo za aina mbali mbali. Katikati kuna sanamu ya kuonyesha nguo iliyovaa koti. Nguo za watoto kama vile gauni na mashati imeonekana zikininginia. Taa nyingi zimewekwa kwenye dari zikiangaza duka zima.

Duka la bidhaa za wanawake. Kuna shanga, mikoba na pochi zimepangwa kwenye rafu nyeupe. Sanamu za kuonyesha nguo za shingo zimeonyesha mikufu maridadi, nguo za rangi tofauti zimening'inia ukutani.

Ndani ya duka kubwa la nguo, hasa za wanaume. Suti nyingi za wanaume zikiwa zimening'inia kwenye chuma. Suti zina rangi na mitindo tofauti. Zimepangwa vizuri kwenye duka.

Duka la nguo lenye nguo nyingi za rangi tofauti. Zimening'inia kwenye reki. Kuna sanamu ya kuonyesha nguo iliyovalishwa nguo za kike ikiwemo gauni la rangi ya chungwa na koti refu la rangi ya dhahabu. Watu wachache wanaonekana nje ya duka.

Ndani ya duka kubwa la nguo ambazo zimepangwa vizuri kwenye rafu. Sanamu za kuonyesha nguo zimevalia mavazi tofauti. Taa zinang'aa juu ya bidhaa, ishara ya New Arrival inaonekana. Chapa ya Levi's ipo pia. Sakafu inaonekana ya mbao. Duka linaonekana la kisasa.

Ndani ya duka la nguo. Rafu nyingi zimejaa mavazi mbalimbali. Kuna nguo za rangi tofauti zimepangwa vizuri. Baadhi yao zimetundikwa kwenye kamba. Nyingi zimepangwa kwenye rafu za juu. Sanamu za kuonyesha nguo zimevalishwa nguo za kifahari

Duka la nguo lililopangwa vizuri. Kuna mashati, kaptura na suruali zilizopangwa kwenye rafu na kunyongwa kwenye viuzi. Mabango ya bei yanaonekana ikionyesha shati moja ikiuzwa kwa shilingi mia tisa, televisheni inaonyesha mitindo ya nguo.

Duka la nguo ambapo mwanamke ameshikilia fulana nyeusi yenye picha ya mchezaji wa mpira wa kikapu. Fulana zingine zimening'inia kwenye raki na kwa nyuma kuna rafu zilizojaa nguo mbalimbali. Ina taa za kisasa na pia kuna nebo ya inevitable .Sakafu ni ya mbao.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya kliniki ya rununu inayoitwa beyond zero mobile clinic . Mwanamke mmoja amevalia shati jeupe, mwingine amevalia nguo nyeusi. Lengo la mradi huu ni inspiring action, changing life . Kliniki hii ni ya gari linalotoa huduma za afya popote inapohitajika.

Duka la viatu vya watoto lililojaa viatu vingi vya rangi mbalimbali. Viatu vimetundikwa kwenye stendi za chuma vingine vikiwa vimepangwa chini. Rangi nyekundu, bluu na waridi zinaonekana. Kuna viatu vingi vya aina tofauti.

Rafu ndefu za suti za wanaume, zikiwa zimetundikwa kwenye reki, ndani ya duka. Zina rangi ya mifumo mbali mbali zikiwemo buluu, nyeusi na kijivu. Linaonekana kuwa kubwa na lenye nguo nyingi, ni duka la nguo za kiume.

Duka la nguo na bidhaa za mapambo likiwa na nguo nyingi zenye rangi mbalimbali zikining'inia. Kuna rafu zenye bidhaa za urembo na vitu vya nyumbani. Lina sakafu ya mbao na mapambo ya kipekee kama vikapu vilivyopangwa juu.

Sehemu ya duka la nguo. Kuna nguo za watoto zikipangiwa vizuri zikiwemo gauni na fulana za rangi mbalimbali. Viatu vya kuteleza vya rangi tofauti vimening'inia kwenye kuta. Bidhaa zote zimepangwa kwa kuvutia wateja.

Duka la nguo ambalo lina nguo nyingi za rangi tofauti zimening'inia kwenye reki. Kuna sanamu za kuonyesha nguo zilizovalia nguo za kike ikiwemo gauni ya rangi ya chungwa na koti refu la rangi ya dhahabu. Watu wachache wanaonekana nje ya duka.

Duka la vitu na vifaa vya mitindo, kuna miwani mingi ya jua imepangwa kwenye rafu, ukutani kuna mabango makubwa yenye picha za watu wakiwa wamevalia vifaa, rangi nyekundu na nyeupe zinatawala, taa za dari zinaangaza.

Gari jeupe aina ya SUV likiwa limeegeshwa barabarani. Linaonekana jipya na safi. Taa zake za mbele zimewashwa. Nembo ya Volkswagen inaonekana mbele ya gari. Nyuma kuna majengo marefu na miti ikionyesha mazingira ya jiji.

Gari jeupe ambalo lia namba ya usajili KCM 709K liko nje kwenye barabara ndogo, kuna vichaka nyuma yake, inaonekana kuwa safi, mianga yake ya mbele inaonekana wazi, kuna kio cha pembeni kiko wazi.

Gari jeupe la michezo limepaki mbele ya karakana. Mlango wa karakana ni wa kioo na una maandishi ya Service juu. Maandishi mengine ya Approach Slowly AutoDoe yameonekana. Magurudumu ya gari yana rangi nyeusi. Taa za mbele zimeangaza. Inaonekana ni usiku.

Mwanamke na mwanaume wapo ndani ya chumba cha maonyesho ya gari. Mwanaume amevaa suti na anashikilia kompyuta kibao. Anaonyesha kitu kwa mwanamke . Wote wawili wanatabasamu, ikionyesha kuridhika au mkubaliano fulani.

Kundi la watu ambao wamekusanyika kwenye uwanja wenye nyasi. Magari kadhaa yameegeshwa. Mwanamke mmoja amevaa mavazi ya kipekee yenye rangi angavu. Wengine wamesimama au kukaa chini. Nyuma kuna miti na majengo machache. Anga linaonekana wazi.

Gari jeupe aina ya Volkswagen limeegeshwa barabarani linaonekana jipya na safi. Kuna ujumbe umewekwa kwenye kioo cha mbele. Nyuma yake kuna miti na mabango ya barabara, anga linaonekana wazi.

Gari kubwa la rangi ya fedha aina ya SUV limeegeshwa ndani ya jengo. Lina bomba ya mbele iliyoimarishwa, magurudumu yake yanaonekana makubwa. Kuna gari lingine mbali nyuma, inaonekana usiku au eneo lenye giza.

Dashibodi ya gari. Kasi ya mita inaonyesha sufuri na mshale umeelekea chini. Kuna kiashiria cha mafuta pia. Upande wa kulia, taa nyekundu za onyo zinaangaza. Rangi nyeusi inatawala.

Lori kubwa la kusafirisha magari likibeba magari mengi ya abiria na rangi ya aina mbalimbali lina rangi ya chungwa na limeegeshwa kwenye barabara yenye miti pembeni. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna nyasi kijani pembeni.

Magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Kuna lori la kubebea mizigo, gari dogo na magari mengine. Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka ikionyesha mazingira ya asili.

Ndani ya gari kubwa ya abiria au la mizigo lina viti vya nyuma. Kuna vitatu vya kukaa vilivyopangika na viwili vya mbele. Dirisha ziko wazi, inawezekana kuona nje. Linaonekana kutumika.

Sehemu ya mbele ya gari jeusi la kifahari labda SUV likiwa limeegeshwa ndani ya jengo lenye madirisha makubwa ya kioo. Tafakari ya mazingira ya nje inaonekana kwenye kioo cha gari. Ndani ya jengo, magari mengine yanaonekana kwa mbali. Kuna bango lenye maandishi ya kiarabu kwenye dirisha.

Gari la kisasa lenye rangi ya bluu kijivu, limepaki kwenye nyasi, likiwa na miti mirefu nyuma. Mengine yameonekana kwa mbali. Anga ni safi na bluu. Taa za gari zinaonekana zikimulika. Linaonekana jipya na safi.

Sehemu ya mbele la gari la zamani. Lina rangi ya blue iliyokoza. Nembo ya thunderbird imeonekana kwa herufi za dhahabu. Pia kuna mistari ya nyuma inayong'aa. Kioo cha gari kinaakisi anga. Ni gari la kifahari.

Eneo la maegesho ya magari, ya kioo yamepangwa safu ndefu. Mengi ni meupe, Huku mengine yakiwa na rangi tufauti kama dhahabu na nyeusi. Nyuma majengu marefu ya jiji yanaonekana. Chini ya anga lenye mawingu. Barabara imetengenezwa kwa vigai.

Gari la kifahari jeusi aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Lina namba ya usajili ya Kenya KBB 862R.

Jengo kubwa la kisasa limesanifiwa kwa madirisha makubwa na paa refu linaloenea. Magari kadhaa yameegeshwa mbele likiwemo gari ndogo jekundu. Anga linaonekana wazi likionyesha hali nzuri.

Gari la Subaru Outback la rangi ya kijivu, likiwa limeegeshwa kwenye ardhi yenye vumbi. Magari mengine yanaonekana kwa umbali. Nyuma yao kuna jengo la ghorofa.

Gari nyekundu imeondolowa viti vingi mabati yakiwa wazi. Kiti kimoja kimebaki ndani. Kina rangi nyekundu na nyeusi. Mlango umeondolewa na waya zinaonekana sakafuni. Inaonekana kama lipo kwenye kurekebishwa au kubadilishwa.

Eneo kubwa limejaa magari mapya na yaliyotumika. Yamepangwa kwa safu, yakisubiri wateja au usafirishaji. Aina mbalimbali za magari zinaonekana, ikiwemo madogo, makubwa, na pia ya mizigo. Nyuma, kuna jengo kubwa lenye kuta nyeupe, labda ni kiwanda au bohari ya magari.

Gari jeusi aina ya station wagon limeegeshwa kwenye sehemu ya kuegesha magari. Paa la sehemu hiyo limejengwa kwa miundo wa chuma. Gari lina rimu za kijivu na breki nyekundu zinaonekana. Namba ya usajili inaonekana mbele.

Magari makubwa ya Hyundai yakiwa yameegeshwa nje ya jengo la mauzo. Jeusi liko mbele kabisa. Nyuma yake kuna gari jeupe. Nembo la hyundai linaonekana juu ya jengo. Ni uuzaji wa magari mahali panapoonekana biashara.

Magari yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. La mbele ni jeusi. Lina minne na rimu zenye muundo wa kipekee. La nyuma ni jeupe na lina mzigo juu yaa paa. Anga linaonekana wazi na miti inaonekana nyuma.

Eneo la wazi lenye magari yaliyopaki, baadhi yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi. Kuna miti mirefu mingi, na anga la bluu linaonekana wazi. Kwa umbali, hema nyeupe zinaonekana zikionyesha kuna tukio linaendelea.

Magurudumu mengi ambayo yamepangwa kwa ustadi yanaonekana mapya. Kila moja linaonekana wazi. Kuna mifumo tofauti juu yake. Rangi ni nyeusi na yanaonekana makubwa yakiwa katika ghala.

Gari jeupe aina la Subaru Forester limeegeshwa. Lina namba ya usajili KCE 962P. Magari mengine yanaonekana nyuma. Gari linaloonekana liko katika hali nzuri.

Gari la aina ya SUV Subaru Forester lenye rangi nyekundu iliyokoza limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Bamba la namba ya gari linaonekana, KCW 564G, likionyesha kuwa limesajiliwa nchini Kenya. Magurudumu ni meusi.

Viti vya nyuma vya gari, rangi yao ni ya kahawia inayokoza. Kuna sehemu ya kuwekea mikono kati ya viti viwili. Mikeka ya bluu imewekwa chini. Mambo ya ndani ya gari yanaonekana safi. Ina nafasi nzuri sana ya kukaa. Gari ni la kisasa.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari. Magari mengi mapya ya aina tofauti yamepangwa vizuri. Kuna dawati la mapokezi na viti vichache kwa wateja.

Gari la kifahari aina ya Volvo, limeegeshwa kwenye nyasi. Nyuma yake kuna miti mirefu na magari mengine pia, anga linaonekana kuwa shwari na jua ni kali hali ni tulivu.

Maonyesho ya magari ya Rawa Auto . Magari kadhaa ya kisasa yakiwemo SUV nyeusi yameegeshwa ndani. Sehemu hiyo ina mwanga mzuri na madirisha makubwa yanaonekana nyuma yakionyesha maegesho mengine nje.

Gari jeupe la abiria limeegeshwa barabarani. Ina namba themanini nyuma na milia ya onyo. Anga ni ya buluu na mawingu meupe. Magari haya hutumika sana kwa usafiri jijini.

Gari la njano iliyokolea aina ya Hilux limepaki kwenye nyasi. Mtu amesimama nyuma ya gari. Miti mirefu imezunguka eneo hilo. Anga linaonekana safi na jua linang'aa. Hali inaashiria utulivu, labda nje ya mji.

Gari jeupe aina ya SUV likiwa limeegeshwa ndani ya jengo kubwa linaloloonekana kama chumba cha maonyesho. Rangi nyeupe ya gari inang'aa. Jengo lina nguzo na taa nyingi.

Gari kubwa la Hilux , rangi yake ni kijani iliyokoza, limeegeshwa kwenye nyasi likizungukwa na miti mirefu . Miale ya jua inaakisi kwenye gari hilo. Anga ni bluu na safi . Ni gari imara sana. Inaonekana nje , mbali na mji.

Ndani ya gari. Viti vya nyuma vina rangi ya kahawia. Gari hili lina viti vya ngozi safi. Mkono wa kati wa viti unajitokeza. Mazulia ya buluu yamewekwa sakafuni. Kiti cha abiria cha mbele ni kidogo. Linaonekana ni gari la kifahari.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Mamia ya miavuli yenye rangi tofauti yamefunguliwa yakitoa kivuli kwa wauzaji na wanunuzi. Bidhaa mbalimbali zinaonekana zikiuzwa na watu wanatembea katikati ya vibanda ikionyesha ni biashara.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Watu wengi wanaonekana wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna masanduku yaliojaa matunda kama parachichi na limau. Nguzo zaa buluu zinashikilia paa la soko. Mazingira yanaonekana kuwa na pilkapilka, kuonyesha biashara hai.

Soko la bidhaa za asili, nyingi zikiwemo viatu na mapambo. Vimepangwa kwa wingi. Kuta zimejaa sana bidhaa za rangi tofauti. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia.

Duka la viatu labda soko la wazi. Viatu vingi vya aina tofauti vimetundikwa na kuonyeshwa. Baadhi ni vyatu vya michezo, vingine raba. Paa limetengenezwa kwa turubai au plastiki. Kuna ndoo mbili chini.

Duka la viungo limejaa bidhaa. Mchuuzi amesimama nyuma ya rundo la viungo vya rangi. Mteja anaangalia bidhaa mbalimbali. Mifuko, makopo na vifurushi vimepangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna mtu akishika simu.

Soko la ndani lenye bidhaa nyingi za matunda na mboga. Ndizi, nyanya na viazi vimepangwa vizuri. Watu wanapita katikati ya vibanda vya biashara wakinunua na kuuza. Inaonekana ni soko la mjini.

Soko la mazao la usiku. Kuna matunda na mboga nyingi zilizopangwa kwenye makreti na meza. Taa za juu zinatoa mwangaza wa kutosha. Mtu mmoja anaonekana nyuma akionyesha shughuli ya biashara.

Soko kubwa lenye bidhaa nyingi za kilimo zikiwemo mboga na matunda yaliyopangwa kwenye vikapu vikubwa. Rangi nyingi zinaonekana na kuna miavuli ya rangi tofauti. Inaonekana ni soko lenye shughuli nyingi.

Soko la bidhaa za shanga. Bidhaa nyingi za rangi tofauti zimepangwa kwenye meza nyeupe. Watu wanakaa karibu na meza. Bidhaa nyingine zipo chini. Inaashiria soko la wazi ambalo linaonekana kuwa mjini.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi likiwa na watu wengi. Majengo marefu yapo nyuma ya soko. Bidhaa mpya zimepangwa vizuri. Wateja wanatembea katikati ya soko. Inaashiria soko la jijini.

Rundo kubwa la nguo za mitumba zimetawanyika chini. Kwenye kona ya juu, kulia, nguo zingine zimetundikwa zikionyesha kuwa ni duka au soko la nguo. Mazingira yanaonekana kuwa machafu kidogo na kuna nguzo ya mbao inayopita katikati ya rundo la nguo.

Duka la vitambaa lenye rafu zilizojazwa nguo za aina mbalimbali. Vitambaa vimepangwa vizuri kwa rangi na michoro tofauti. Michoro nyingi ni ya kiafrika, zenye rangi angavu. Kamera ndogo imewekwa kwenye rafu

Soko yenye mazao mengi mapya. Pilipili hoho za kijani zimewekwa kwenye kreti. Kuna nyanya viazi na matango. Wafanya biashara wanauza bidhaa zao. Kuna wanunuzi pia.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi, likiwa na vibanda vingi vinavyofunikwa kwa mabati na miavuli ya rangi mbalimbali. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara. Bidhaa ziko zimepangwa chini au kwenye meza. Nyuma kuna majengo ya jiji.

Shimo la barabara lenye gari jeupe limesimama. Upande wa kulia kuna maduka madogo, yaliyojaa matunda na mboga. Watu wachache wanatembea mbele. Chini ya anga la mawingu hali inaonekana ya kawaida kama soko la mjini.

Duka la sanaa za mikono lenye bidhaa nyingi za kitamaduni ikiwemo vinyago, sanamu za mbao na bidhaa za ngozi. Vitu vimepangwa kwenye rafu na vingine vimeninginia ukutani. Kuna mwanga mweupe mkali ukivuka juu ya duka. Hali inaonyesha duka la zawadi za kitamaduni.

Duka la viatu likiwa na rafu nyingi zilizojazwa viatu vya aina mbalimbali. Vingi ni vya kiume na vya kike, vikiwa vimepangwa vizuri. Rangi ya ukuta ni zambarau. Mwanamume mmoja anatembea karibu.

Maua ambayo yana rangi tofauti. Yale ya manjano ni mengi zaidi kuliko mengine. Yapo ya zambarau na waridi. Yanaonekana yamekauka lakini bado ni mazuri na ya kupendeza.

Bango dogo limebandikwa kwenye mti. Imeandikwa TO LET na nambari ya simu. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Waya zenye miba zimeonekana chini. Hali inaonekana ya jiji ikiwa na matangazo madogo ya kodi.

Bango kubwa la matangazo linatangaza jengo refu la ofisi liitwalo Highway Heights Kilimani. Linaonyesha nafasi za ofisi zinazouzwa au kukodishwa na namba ya simu imeandikwa juu.

Nyumba kubwa ya kisasa enye gorofa na rangi ya kahawia, ina madirisha makubwa na roshani ndogo. Nyasi za kijani kibichi imetunzwa vizuri mbele ya nyumba, inaonyesha eneo kubwa la bustani. Miti na mimea mingine inaonekana kuzunguka.

Jengo refu la gorofa nyingi. Juu ina rangi ya manjano na chini kuna rangi ya kijivu. Kuna madirisha mengi yaliyopangika. Roshani zenye uzio wa chuma zinaonekana. Mbingu ya bluu yenye mawingu meupe inaonekana wazi.

Jengo kubwa linajengwa likiwa na nusu ya kukamilizika. Nguzo na vifaa vya ujenzi vinaonekana wazi. Tangi kubwa la maji limewekwa juu. Anga lina mawingu meupe. Hali inaashiria maendeleo ya mradi.

Majengo mawili tofauti, moja lina rangi ya njano, lingine lina buluu na lina paa refu, majengo haya yanasimama wima chini ya anga la samawati lenye mawingu machache, upande wa kulia kuna ukuta wa matofali na nyasi zilizokauka.

Jengo refu la gorofa kadhaa limepakwa rangi nyekundu na kijivu. Linaonekana kuwa makazi. Limejengo kwenye eneo wazi. Kuna nyasi na udongo. Anga ni bluu na safi.

Eneo la ujenzi au ardhi tupu. Kuna rundo la udongo mbele, nyuma kun majengo yasiyokamilika yanaendelea kujengwa. Anga la buluu iliyo wazi yenye mawingu machache inaonekana.

Nyumba ya kifahari yenye ghorofa ina rangi ya kupendeza nyeupe na rangi ya machungwa. Mbele yake kuna bustani nzuri iliyopandwa miti na maua mbali mbali. Kuna ndizi na mlango wa vioo. Inaonekana ni mahali tulivu na pazuri pa kuishi.

Jengo linaloendelea kujengwa. Limejengwa kwa matofali na lina milango miwili mikubwa ya chuma nyeusi. Madirisha mengine hayana vioo. Gogo la mti limelala kando. Ni jengo jipya kabisa bado halijakamilika.

Mwanaume anatembea barabarani akiwa amebeba bango kubwa la matangazo. Amevaa kofia na shati ya bluu. Nyuma yake, kuna basi likiwa na jina Amazing Grace . Kuna watu wengine na majengo ya biashara yanaonekana kwa mbali.

Kiti cha buluu chenye sehemu za mbao za kahawia kina meza ndogo ambayo kinaweza kukunjwa ambayo haipo upande wowote. Kimeundwa kwa ajili ya mihadara. Kimewekwa juu ya sakafu ya mbao. Kinaonekana kuwa kipya. Rangi yake ya buluu inavutia.

Nyumba mbili za kisasa zilizopakwa rangi ya kijivu na nyeupe zikiwa na madirisha makubwa. Kuna bustani ndogo iliyotunzwa vizuri mbele ya nyumba na njia ya kuingia imetengenezwa kwa matofali. Anga lina mawingu.

Jengo kubwa lenye kuta za rangi ya udongo na madirisha yenye fremu za buluu. Pembeni kuna ua wa mabati. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Kwa mbali majengo mengine yanaonekana.

Nyumba mpya yenye paa la kijivu na kuta za rangi mbili. Kuna mawe madogo yaliyopangwa vizuri mbele ya nyumba. Anga lina bluu na mawingu meupe. Mazingira yanaonekana safi na ya kupendeza.

Majengo meupe marefu yamesimama wazi chini ya jua Kali. Mzio mweusi mwenye mapambo unaonekana mbele. Mimea mingi ya kijani inakua. Paa kadhaa za kivuli zimewekwa. Hali ya hewa ni nzuri. Mazingira yanavutia.

Jengo refu la ghorofa yenye madirisha ya bluu. Kuna uwanja wa michezo wa watoto wenye swing mbele. Eneo linaonekana kuwa makazi ya kisasa ambayo ni safi kabisa. Swing zina rangi nyekundu na ya bluu. Zingine zina rangi ya kijani.

Jengo refu la ghorofa lenye kuta nyeupe na roshani nyingi. Kila roshani ina matuzi ya chuma. Anga la buluu linaonekana wazi juu ya jengo. Kwa upande wa kushoto, sehemu ya jengo lingine la kijani linaonekana. Linaonekana kuwa jipya au limerekebishwa hivi karibuni.

Majengo kadhaa ya makazi chini ya anga lenye mawingu meupe na bluu. Jengo la mbele lina gorofa nyingi likiwa na mabango yanayoashiria vyumba vya kupangisha. Magari na ujenzi mwingine unaonekana kwa umbali.

Jengo refu la ghorofa lenye milango ya chuma yenye mapambo. Lina paa la kijani na kuta za kahawia. Dirisha lina vioo vinavyong'aa. Kuna kamera za usalama juu.

Jengo jipya la ghorofa nyingi. Lina rangi ya kijivu na roshani nyeupe. Kwenye paa la jengo kuna matanki ya maji. Anga linaonekana buluu safi. Nyaya za umeme zinaonekana zikipita mbele. Inaonekana kama jengo la makazi au biashara.

Jumba kubwa la kifahari linasimama katikati ya nyasi ndefu. Miti mirefu imezunguka pande zote. Banda ndogo lenye viti limewekwa upande wa kulia. Kiti cha mbao kiko mbele. Anga lina mawingu meupe na jua linang'aa. Hali ya hewa ni nzuri sana.

Majengo marefu ambayo rangi ya kahawia na nyekundu zimetawala. Kuna madirisha mengi yaliyopangika. Anga ni safi, bluu isiyo na mawingu. Juu ya jengo la kwanza, nyingine inaonekana. Mpangilio wa kimaumbile unaonyesha urefu.

Jengo refu la gorofa lima madirisha mengi na kuta za saruji likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Linaonekana kuwa la makazi au ofisi. Anga linaonekana wazi. Linaonyesha hali nzuri ya hewa.

Chumba cha ghorfa chenye paa la vigae, rangi ya kuta ni kahawia ilipoza na manjano, kuna barabara ya changarawe inayoingia ndani na geti jeusi linafunguliwa, mimea na miti imepandwa kando ya ukuta, anga linaonekana wazi.

Majengo chini ya anga la buluu. Majengo tofauti yanaonekana. Moja lina paa jekundu na lingine lina rangi ya njano na kijani kibichi. Paa za umeme zimevuka angani. Kuna mabango ya matangazo ya samani nchini.

Jengo refu la ghorofa lina rangi nyeupe, likiwa na roshani nyingi za kisasa. Miti mirefu yenye majani mabichi inazunguka, likiongeza uzuri. Anga ni buluu na safi likionyesha mchana mzuri. Ni muundo wa kisasa.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi nyeupe na kijivu. Lina madirisha mengi ya buluu. Anga lina buluu kabisa na mawingu kidogo. Miti imepandwa karibu na nyaya za umeme zinaonekana zikipita, hata taa za njiani zipo kuashiria kupiko mjini.

Sehemu ya jengo lenye roshani na bango la house to rent . Bango linaorodhesha aina za nyumba zinavyopangishwa. Rangi za jengo zimechanganyika; kahawia, njano na zambarau.

Bango la Office Suites to Let kwenye ukuta wa matofali, lina namba ya simu na barua pepe. Pia kuna ishara ndogo ya onyo kuhusu unagalizi wa CCTV masaa ishirini na nne. Chini kuna mimea midogo.

Jengo refu lenye paa la nyasi na kuta zilizotengenezwa kwa mbao vifaa vingine vya asili. Muundo wake unaonekana wa kipekee ukiwa na mistari mingi ya usawa inayopanda juu. Anga la buluu linaonekana wazi juu ya jengo. Inaweza kuwa ghala au jengo la jadi.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi ya kahawia na madirisha mengi. Mwingu meupe yanaonekana angani yakifunika sehemu ya buluu ya anga. Huu ni mtazamo wa juu unaotoa hisia ya ukuu na urefu wa jengo.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi nyeusi na nyeupe. Anga lina bluu kabisa. Nyanya za umeme zimewekwa juu. Jengo linaonekana la kisasa na vyumba vyake vinaonekana kuwa vipya na ni vya upangaji.

Majengo ya kisasa yapo nyuma ya ardhi kavu. Nyumba hizo zina rangi tofauti, paa nzuri. Ukuta mrefu na mawe umetenganisha majengo na shamba. Mbingu yenye mawingu meupe inaonekana. Baadhi ya nyumba zina mifumo ya nishati ya jua.

Rundo la mananasi yaliyopangwa kwenye rafu za kioo, yanaonekana kuwa tayari kuuzwa labda kwenye duka kubwa. Kuna ishara zinazoonyesha bei na huduma ya kukata mananasi bure. Mwangaza unatoka juu.

Foleni ya watu wakisubiri kulipia bidhaa kwenye duka. Kuna kaunta mbili za malipo. Moja ikiwa na nambari mbili, rafu zimejaa bidhaa tofauti. Dari ni nyeusi na ina feni za dari.

Ndani ya duka kubwa la Carrefour. Kuna mabango yanayokaribisha wateja na kutangaza bei za chini na ofa. Rafu za bidhaa zinaonekana nyuma zikionyesha bidhaa mbalimbali. Taifa na viashiria vipo juu.

Sehemu ya duka kubwa, rafu zimejaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo biskuti na vitu vingine vya kula. Vili viofungashwa, njia katikati ya rafu inaonekana wazi, ikionyesha mpangilio mzuri wa bidhaa sokoni, taa za juu zinatoa mwanga wa kutosha.

Rafu nyingi zilizojazwa mboga na matunda yaliyofunganishwa. Mboga za majani, karoti na nyanya vimepangwa vizuri. Bidhaa zingine ziko kwenye chupa. Ziko kwenye duka kubwa la kisasa.

Duka kubwa la kisasa likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Kuna sehemu ya mikate iliyookwa upya. Bidhaa za chocolate , colgate kaunta ya kafeteria, sakafu inamuondo wa vigae vya rangi tofauti. Dari ni ndefu na ina muundo wa chuma.

Kasha la glasi lenye nyama nyingi za aina tofauti zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kuuza. Kuna aina mbalimbali za nyama. Baadhi zimekatwa vipande vidogo. Nyingine ziko kama minofu mikubwa. Baadhi zimewekwa kwenye trei na kuna alama za bei zilizoashiria gharama.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu ndefu zimejaa bidhaa tofauti. Upande wa kushoto unaonekana kuwa na unga mwingi umepangwa vizuri. Upande wa kulia kuna bidhaa nyingine nyingi zimepangwa pia. Kwenye ukuta wa nyuma, neno Flo linaonekana wazi.

Duka kubwa la kuuza bidhaa linaonekana na mikate na keki mingi. Mikate imepangwa kwenye meza mbele. Kuna jokofu ya maziwa kushoto. Taarifa ya fresh bread and cakes ipo juu.

Sehemu ya bidhaa za kuoka, kuna vitu vingi vya kula vilivyopangwa kwenye rafu na kaunta za kioo, ikiwemo keki na mikate. Mabango yanatangaza arabic sweets, indian sweets na crips yameninginia juu.

Sehemu ya maduka makubwa yenye bidhaa nyingi za mboga mboga. Kwenye rafu kuna viazi, vitunguu na ndizi mbichi zikiwa zimepangwa vizuri. Bidhaa zimeandikwa bei zake baadhi zikionyesha punguzo la bei.

Ndani ya duka kubwa rafu ndefu zimejaa bidhaa mbali mbali .Kuna vifungasho vya rangi nyingi. Njia pana inapita katikati ya rafu. Sakafu ina vigae vyeupe. Taa za dari zinangaa vizuri

Sehemu ya maduka makubwa yenye mboga za majani na saladi nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna mabango yaliyotundikwa juu yakitangaza mimea safi na bei. Sakafu ni safi na ina vigae.

Rafu zimejazaa viatu vya aina mbali mbali vyeupe, vyeusi, vyekundu na buluu vinavyoonekana vikiwa vimepangwa vizuri. Baadhi vimejaa ndani ya masanduku yao ya awali. Kuna mabango ya matangazo ya sneaker fest yaliyowekwa kwenye viatu vya michezo ingawa na pia vya kawaida.

Kinywaji cha Chamdor kwenye duka kubwa. Chupa nyingine zenye rangi nyesi na za kijani zimepangwa kwenye safu. Bango la ofa linaonyesha bei iliyopunguzwa kutoka shilingi mia tano sabani hadi shilingi mia tatu arobaini na tisa.

Duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali. Kuna nguo zilizokunjwa mezani na rafu. Viatu vimepangwa kwenye masanduku na kofia zimeonyeshwa upande. Taa zinang'aa kutoka dari zikiangazia nafasi kubwa.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa ikiwa na sehemu ya kuuza mkate ba bidhaa za kuoka zikiwa zimepangwa kwenye rafu za mbao. Barabara za duka zipo tupu na nyuma kuna bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye rafu na mabango ya kutangaza.

Rafu nyingi zilizojazwa na chupa za vinywaji vikali labda duka la pombe. Chupa nyingi za mvinyo zinaonekana wazi. Kuna pipa la mbao chini lenye chupa chache juu.

Duka lina magunia mengi yaliyojaa bidhaa mbalimbali. Kila gunia lina kifuniko cha chuma na kijiko cheupe. Pamebandikwa pia bei za bidhaa. Bidhaa hizi ni pamoja na choroko, kunde, na labda mahindi au mchele. Inaonekana kuwa ni sehemu ya duka la rejareja.

Ndani ya duka kubwa, labda duka la chakula. Rafu zimejaa bidhaa ikiwemo mayai na vifurushi vya rangi ya machungwa. Sakafu ina vigae vyeupe. Kuna nguzo za chuma mbele. Rafu zingine zina rangi ya njano.

Soko la mboga mboga. Nyanya nyingi zimepangwa kwenye vikapu na masanduku ya mbao. Vitunguu na ndizi pia vipo. Bidhaa zote zinaonekana kuwa safi. Sakafu ina vigae vya kahawia. Kuna muuzaji nyuma.

Rafu zilizojazwa kahawa. Aina nyingi zimepangwa vizuri kwenye pakiti za rangi tofauti. Baadhi ya pakiti zina nembo ya, Dormans, chapa maarufu. Kuna pia baadhi ya bidhaa zilizo na lebo za ofa.

Ndani ya duka kubwa ina rafu ndefu zilizojaa bidhaa za jikoni. Vyombo vya kupikia kama sufuria na sahani vimepangwa vizuri. Taa nyingi zimening'inia kutoka dari vikimulika nafasi yote. Sakafu inaonekana kuwa kijivu na kuna nafasi kubwa ya kutembea kati ya rafu.

Rafu nyingi zilizojazwa bidhaa dukani. Katikati ya sakafu kuna katoni iliyo wazi. Upande wa kulia chupa za vinywaji zimepangwa. Hali inaonekana ya kawaida katika duka kubwa.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna nguo za watoto, vitu vya kuchezea na bidhaa nyingine za nyumbani. Kwenye kona kuna mfumo wa mtoto mdogo uliovaliwa nguo. Hali inaonyesha duka la kisasa lenye bidhaa nyingi.